Soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wengi wanatembea na kufanya manunuzi. Kuna vibanda vya biashara vilivyojaa bidhaa mbali mbali. Upande wa kushoto kuna vitambaa vya rangi tofauti huku upande wa kulia mavazi ya bidhaa za kawaida Mandhari inaonyesha msongangamano wa watu wengine wakiwa na mifuko mikononi na wengine wakionekana wakizunguka ikiashiria hali ya uchumi wa kila siku na maisha ya mjini katika soko hilo.

Rundo kubwa la mabakio ya mashudu ya calabash chini ya kibanda cha miti. Zimetandazwa kwa ajili ya kuhifadhi au matumizi ya baadae katika eneo la mashamba ama pia zinataka kuuzwa.